Shughuli ya biashara au Maisha ya kijijini, labda katika soko, inaendelea. Kuna makundi ya watu wakiwa wamekusanyika karibu na mzigo mingi ya ndizi. Watu watatu wamekaa kati kati huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao kuashiria kuwa wote wanafanya kazi pamoja. Ndizi hizo ambazo bado mbichi zimepakiwa na zimepangwa mahali hapo.

Hawa ni mwanaume na mwanamke wote wakimimina maji kutoka kwa vyombo vyao hadi kwenye sufuria kubwa ya chuma. Mwanaume huyu amevalia kofia na shati jeusi huku akiwa ameshika mtungi mkubwa wa majiwa rangi ya kijani. Mwanamke amevaa nguo ya rangi ya majani na ponki akimimina maji kutoka kwa chombo chake.

Hili ni shamba la mahindi linaloonekana. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na uharibifu, labda kutokana na wadudu kama vile viwavi, wajeshi au magonjwa mengine. Majani mengi yana matundu, na mengine yamechanika kuashiria kwamba mazao haya yameathirika.

Ng'ombe wengi wakila malisho yao katika zizi au banda la ng'ombe wanaonekana. Ng'ombe hawa ambao baadhi yao ni weupe na weusi wamekusanyika karibu na rundo la nyasi au malisho mengi na wanala kwa umakini. Kuna mifuko mikubwa ya chakula cha mifugo mbele yao, inayoonekana na maandishi ya picha ya ng'ombe kuashiria kuwa inatumiwa kuwalisha wanyama hao.

Rundo kubwa la nyasi au majani makavu linaonekana. Rundo hilo limewekwa kwenye nia la wazi na limetandikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu, nyeupe, na nyekundu upande wa mbele labda ili kulikinga. Juu ya rundo hilo kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akitumia jembe au fyekeo kurekebisha umbo la rundo hilo. Karibu na rundo hilo upande wa kushoto kuna kundi la watu wengine wamesimama wakionekana kama wanasubiri ama wanashiriki katika shughuli hii.

Shamba la migomba la ndizi linaonekana. Kuna mistari ya migomba na majani yao makubwa ya kijani inayofunika sehemu kubwa. Upande wa kushoto kuna shada kubwa la ndizi mbichi linaonekana likining'inia kwenye mti. Upande wa kulia kuna njia au barabara ya udongo na mtu, labda mkulima anaonekana akitembea mbali kidogo.

Hii ni miti ya migomba yenye majani makubwa na mabichi. Majani haya yamejipanga kwa njia inayounda kivuli huku anga ya buluu na mawingu meupe yakionekana kwa mbali. Hali ya mimea hii inaonyesha kuwa imestawi vyema na imepewa uangalifu.

Rundo la mikungu mingi ya ndizi mbichi inaonekana mikungu hii inaoekana ikiwa imekatwa kutoka kwenye mti na imewekwa pamoja , ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi zikionyesha kuwa bado hazijaiva , nyuma ya ndizi hizi kuna shina la mti na majani ya migomba kuonyesha kuwa zimetoka shambani.

Hii ni shughuli ya upandaji wa migomba ambayo inaweza kuwa ni sehemu ya mradi wa kilimo au uhifadhi wa mazingira. Watu kadhaa ambao wengi wao wanaonekana vijana, wamejikita kwenye kupanda migomba. Mmoja wao amevaa fulana ya kijani na anaonekana akifanya kazi ya kuchimba udongo karibu na mgomba mchanga. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu. Jambo linaloashiria kuwa ni eneo linaloweza kuwa na udongo wa aina hiyo.

Mtu aliyevaa kofia ya chuma, akiendesha pikipiki barabarani anaonekana kana, pikipiki hii imebeba mizigo isiyo ya kawaida, yani, makopo manne makubwa, ya chuma yanayotumika kubeba maziwa au maji, makopo hayo yamefungwa kwa ustadi nyuma ya pikipiki, yanayofunika dereva kabisa, pikipiki hii, ina, sahani ya leseni, barabara inaonekana kuwa na magari mengi, ikiwemo roli na magari mengine.

Shamba kubwa la migomba linaonekana , migomba imepandwa kwa mistari mirefu na kila moja inaonekana kuwa na majani makubwa na mabichi udongo unaonekana kufunikwa na nyasi au mimea midogo.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa maabara akifanya kazi katika maabara anaonekana. Ameweka mavazi ya kujikinga yanyayofaa ikiwemo koti la maabara jeupe, barakoa, kofia ya upasuaji na glavu za rangi ya buluu. Anashikilia kifaa nyeupe na kifaa cha kuchochea au kupima ndani yake. Eneo la kazi linaonekana kuwa safi na kuna vifaa vingine vya maabara vinavyoonekana.

Hiki ni kikundi cha watu, wakiwemo viongozi na wafanyakazi, wamekusanyika karibu na meza yenye unga. Mwanamke aliye mbele amevaa fulana ya waridi na kofia nyeupe anaonekana akitoa maelezo au akifanya maonyesho kwa kutumia kifaa cha kupima. Wengine wamevaa kanzu nyeupe za maabara na kofia nyeupe wakionyeha ishara ya uataalamu na umakini.

Huyu ni mwanamke ambaye ni mfanyakazi wa kiwanda akishika kijiko na kuweka kitu ndani ya mtungi wa chuma. Ametoa tabasamu huku akiwa amevalia koti la rangi ya bluu, barakoa, glavu nyeupe na buti. akionyesha utaaluma wake. Nyuma yake kuna mitungi mingine mingi ya chuma na tanki kubwa la chuma. Kuashiria kwamba anafanya kazi katika kiwanda cha maziwa au cha chakula.

Shamba kubwa la migomba ambapo mimea mirefu ya ndizi inasimama wima na majani yake mapana yakitandazika unaonekana . Udongo unaonekana kuwa mwekundu na unyevu nyevu, ishara kwamba shamba hili lina rutuba na lina kifaa Kwa kilimo cha ndizi . Migomba bio imepandwa kwa utaratibu na kuonyesha utaamu katika kilimo.

Huyu ni kijana ambaye ameketi chini akimkamua ng'ombe. Kijana huyu amevaa nguo za rangi nyeusi au kijivu na anashika ndoo ya bluu kwa ajili ya kukusanya maziwa. Ng'ombe ni wa rangi ya kahawia nyeupe na inaonekana ametulia.

Hili ni duka la matunda huenda likosokoni lakiwa na ndizi nyingi zilizotandikwa kuna ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano na zingine ambazo bado hazijaiva zenye rangi ya kijani , chini ya ndizi hizo kuna matunda mengi yaliyopangwa kwenye makreti au meza kama vile sabibu yakiashiria kuwa mahali hapo uuzwa matunda mingi ya aina tofauti .

Huu ni mfumo wa kisasa wa kukamua maziwa ya ng'ombe kwa kutumia mashine. Maziwa hayo yanaonekana yakikusanywa katika vyombo viwili vikubwa vya uwazi. Ambavyo vimejaa maziwa. Mashine za kukamua zimeunganishwa moja kwa moja kwenye chuchu za ng'ombe wawili.

Hili ni rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizi zimepangwa kwa wingi na zinaonekana zikiwa zimefungwa katika mikanda. Kila ndizi inaonekana kuwa na ukubwa wa kutosha na ina afya na inaweza kuwa inasubiri kuuzwa sokoni. Nyuma yake kuna umati wa watu ambao wanaweza kuwa wanunuzi au wauzaji.

Mwanamke mzee akiwa amevaa kitambaa cha zambarau kichwani akiuza ndizi kwenye kigari anaonekana. Ndizi hizo zimeiva na nyingi zimeanza kuwa na madoadoa meusi zikiwa zimepangwa kwa kwenye meza au kigari cha kuuza. Mwanamke huyo anaonekana akimwangalia mteja ambaye anashika fimbo akionyesha mwingiliano wa kibiashara. Nyuma yao kuna mazingira ya mjini yenye majengo na watu wengine.

Wanaume wawili na pikipiki zai ziliobeba vyombo vya maziwa vinaonekana vyombo hili vinaonekana mitungi mikubwa vya chuma vinavyotumika kusafirisha maziwa mwanaume mmoja amevas koti ya manjano akiwa amesimama kando ya pikipiki yaliyoegeshwa mbele ya rangi ya waridi mwanaume mwingine ameketi kwenye pikipiki yake ambayo pia imebeba viombo vya maziwa.

Mtu akichagua au akishughulikia mahindi anaonekana. Mikono ya mtu huyu inaonekana ikichukua maganda ya mahindi kutoka kwenye rundo kubwa iliyotandazwa chini. Mahindi hayo yanaonekana kuwa kavu na tayari kuhifadhiwa au kusindika. Inaonekana kama ni sehemu ya mchakato wa mavuno au maandalizi ya kuhifadhi mazao, baada ya kuvuna.

Ng'ombe wanne wakichanganya chakula chao na takataka wanaonekana. Kundi la ng'ombe wakiwa na rangi tofauti wamekusanyika kwenye rundo kubwa la takataka na wanatafuta chakula. Kuna mifuko mingi ya plastiki, karatasi na taka nyingine. Ng'ombe mmoja mweupe mwenye madoa meusi ana pembe kubwa zilizojikunja. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uzio wa chuma, majengo au miti.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye meza akionyesha ndizi mbili kwa mikono yake anaonekana, kwa mkono wake wa kulia ameshika ndizi mbichi na kwa mkono wake wa kushoto ameshika ndizi iliyoiva ,meza mbele yake ina bakuli la buluu na ndizi mbichi zaidi mwanaume huyu amevaa shati la rangi ya kijani na nyeupe na anatazama kamera kwa tabasamu.

Ndizi mbili zilizoiva zikiwa na rangi ya manjano iliyoiva sana na mistari mieusi inanekana. Zinaonekana zikiwa zimefungwa pamoja na shina lao huku zikiwa zimeachwa kwenye meza ya mbao. Zimetandazwa juu ya meza ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe iliyoanza kuzeeka ikitoa hisia ya unyenyekevu na uhalisi wa chakula.

Huu ni mchakato wa usalishaji wa unga wa maziwa au unga wa ngano ndani ya kiwanda, unga huu unaonekana ukitoka kwenye mashini na kuanguka kwenye ukanda wa kusafirishia, ukanda huo unazunguka na kusafirisha unga mwigi kwa aji ya usindikaji saidi.

Wanaume watatu wakiwa kwenye shamba la mikombo kushughulikia rundo la ndizi mbichi wanaonekana . Wanaonekana kama wauzaji na wanunuzi au wakulima wakijjadili mavuno. Wanaume hao wameinamisha mili yao karibu na rundo la ndizi huku mmoja akiwa amevaa shati jeusi na mwingine amevaa kanzu ya kahawia na wote watatu akiwa amekaa chini akitazama.

Maziwa yaliyoganda yanayojulikana kama mtindi au jibini liloanza yakiwa ndani ya sufuria ya chuma yanaonekana . Sehemu imara inayofanana na cad imetenganishwa na sehemu ya kioevu ambayo inajulikana kama way . Hali hii inaweza kuwa hatua ya kwanza katika utengenezaji wa jibini au siagi nyumbani . Mchakato unaohusisha kugeuza maziwa ya kioevu kuwa imara.

Mfanyebiashara akisimamia rundo kubwa la ndizi anaonekana. Mwanaume huyo amevaa shati la njano afifu na anashikilia shada la ndizi mkononi mwake aki kwa wateja. Ndizi zimepangwa kwa wingi kwenye meza au uso fulani wa mauzo, Ndizi hizi zinaonekana kuwa zime zimeiva na zina rangi ya manjano.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi wa maziwa au maabara wakiwa wamevaa mavazi meupe na barakoa. Mwanamke aliye mbele anatumia kijiko na kikombe cha kijani kumimina kitu kutoka kwenye begi la plastiki kwenda kwenye chombo kikubwa cha chuma kilichojaa maziwa au kiowevu kingine. Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama wakiangalia mchakato huo.

Kikapu kikubwa kilichofomwa kwa miti au nyuzi ndani yake kikiwa na kitu cheupe na laini kinachofanana na jibini la asili kinaonekana. Kitu hiki cheupe kinaonekana kimefunikwa na kitambaa. Kikapu kimepambwa kwa kamba nene za rangi ya kahawia. Nyuma kuonekana udongo mwekundu au kitu kinachofanana na hicho.

Mfugaji akisimama karibu na ng'ombe katika zizi anaonekana. Mfugaji huyu amevaa koti lenye kofia, suruali na buti ndefu za mpira. Anashika fimbo ndefu mkononi. Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakiwa wamefungwa kwenye zizi. Ng'ombe walio karibu na mfugaji wana rangi ya kahawia na madoa meupe. Mazingira yanaonyesha ni eneo la kijani kibichi lenye nyasi.

Hili ni shamba la kisasa la ufugaji wa ngombe wa maziwa, ngombe wengi wamechanganyishwa kwa kutumia vizizi vya chuma na wanalisha ndani ya banda lililo ezekwa huku wakiwa wamesimama pande mbili ya njia kuu za katikati.

Mtaalamu wa mifugo, mfanyikazi wa shamba akimnyunyizia dawa ng'ombe mweupe kwa kutumia chombo cha kunyunyizia chenye rangi ya bluu na njano . Mtu huyo amevaa nguo ya bluu yenye maandishi meupe nyuma inayoashiria kuwa afanyia kazi shirika au mradi unaowakilisha . Ng'ombe amefungwa kwenye boma la chuma ambalo linatumika kudhibiti haraka zake wakati wa matibabu.

Hili ni rundo kubwa la ndizi za kijani zilizokatwa kutoka kwenye migomba. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi kwenye ardhi yenye majani na udongo. Baadhi ya ndizi zinaonekana zikiwa zimetenganishwa huku zingine zikiwa bado zimeungana na shina lake.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mtafiti au mkulima akifanya kazi katika shamba la migomba, amesimama katikati ya migomba hio akishika kamera au kifaa kingine cha kisaaa cha kupima, kilicho ekwa kwenye stendi, migomba inaonekana kuwa na majani mengi, ikionyesha kuwa mazingira ya shamba ni mazuri kwa kilimo, ardhi inaonekana kuwa na rotuba na imeandaliwa vizuri.

Mahidi yaliyokauka yametundikwa kwenye kamba, yakiwa yamepangwa juu ya ukuta wa mbao. Mahindi hayo yanaonekana kama yamekauka kwa ajili ya kuhifadhi au kutumia baadae. Chini ya mahindi hayo kuna chupa ya plastiki ya rangi ya manjano iliyo ning'inia kwenye ukuta.

Mkungu wa ndizi ambao bado haujaiva unaonekana. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na chache zina madoa meusi meusi ambayo yanaeza kua ishara ya kuanzia kuiva au ugonjwa fulani. Mkungu wenyewe umetegemea kwenye mti wa mgomba na kuna majani ya kijani kibichi yanayoonekana juu na nyuma ya ndizi.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kukamua maziwa ya ngombe kwa kutumia mashine. Ng'ombe mweupe na mweusi anaonekana akiwa kwenye chombo maalum huku mashine ya kukamua ikiwa imeunganishwa kwenye chuchu zake. Mashine hii ina bomba linalopeleka maziwa kwenye chombo cha chuma chenye rangi nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa na maji ambayo inaonyesha kuwa imefanyiwa usafi.

Huu ni mchakato wa kutengeneza jibini au bidhaa nyingine ya maziwa. Ndani ya sufuria kuna maziwa iliyoganda na kutengeza vipande vyeupe vinavyoelea kwenye maji ya njano iliyofifia. Mchanganyiko hu unaonekana ukikorogwa na kijiko cha mbao. Mchakato huu ni hatua ya kwanza katika utengenezaji wa jibini ambapo maziwa hupishwa au kuongezwa kemikali maalum ili yatengeneze vitu hivi.

Mwanamke mchanga amekaa katikati ya shamba yenye mimea tofauti. Upande wa kushoto kuna mimea inayofanana na mahindi huku upande wa kulia kuna mimea mingine ya chini inayowezekana ni karanga au maharage. Mwanamke huyu amevaa fulana nyeusi yenye picha na suruali nyeusi. Anatabasamu akitazama mbele.

Huu ni mchakato wa kukamua maziwa kwa kutumia mashine, tunaona sehemu ya chini ya ng'ombe ikiwemo miguu na sehemu ya chuchu, mashine ya kukamua maziwa inaonekana ikiwaimeshikizwa kwenye chuchu za ng'ombe, bomba la plastiki linaunganisha mashine hiyo na chombo kikubwa cha chuma ambacho kinakusanya maziwa yanayotoka, hii ni mfumo wa kisasa unaotumika katika mashamba ya kisasa ya ng'ombe wa maziwa.

Miti miwili mikubwa, ya ndizi, katikati ya msitu au eneo lenye miti mingi inaonekana, miti hii ya ndizi ina majani, mengi mapana, na ya kijani kibichi, huku sehemu ya chini ya shina ikionekana kuwa na majani makavu, na ya zamani, nyuma ya miti ya ndizi, kuna miti mingine mirefu labda misitu au, mashambani.

Hili ni shamba la ndizi changa bado hazijakomaa zikiwa zimetundikwa kwenye mkomba. Ndizi hizo ni za kijani kibichi na zimetundikwa kwa wingi kwenye bua moja. Ukumbi unaonekana kuwa na majani makubwa yanayozunguka na shina la mkomba linaonekana kwa karibu. Rangi ya kijani ya ndizi ina asheria kwamba bado hazijaiva na hazijawa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimenyata na kuzungukwa na majani makubwa ya mmea huo wa ndizi, ambayo inaonekana kuwa ni rangi ya kijani na ina afya.

Hili shanda la ndizi zikiwa bado mbichi na zimetundikwa kwenye mti wake. Ndizi hizo zinaonekana kuwa na rangi ya kijani, kibluu na bado hazijaiva. Majani ya migomba yanaonekana upande wa kushoto na kulia wa picha.

Hili ni shamba lenye udongo mwekundu ulio limwa katikati na sehemu nyingine zikiwa zimefunikwa na nyasi. Kando ya shamba hilo kuna mimea mbalimbali ikiwemo migomba na mimea mingine ya kijani kimbichi. Anga lina mawingu meupe na linang'aa ambalo linaashiria hali nzuri ya hewa.

Mwanamke akimkama ng'ombe shambani anaonekana . Mwanamke huyu amevaa suruali la jinsi, shati la buluu lenye miraba na anaonekana akitabasamu kwa furaha. Ameketi karibu na ng'ombe na ameshika chupa ya maziwa. Ng'ombe huyu anaonekana akiwa ametulia.

Hii ni hatua ya mwisho katika utengenezaji wa jibini la nyumbani hasa pania au rikota. Vitu vidogo vinavyofanana na maziwa mgando vimetenganishwa na maji na vimewekwa kwenye chujio la kijani lenye matundu madogo. Maji yamechuruzika na kuacha maziwa mgando peke tayari kwa kubana au kuunda jibini.

Shamba la mifugo au boma, linaonekana. Kuna rundo kubwa la majani makavu ya mazao, labda chakula cha mifugo. Nyuma yake kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na majani makavu, ambacho kinaonekana kutumika kama makazi au kivuli kwa ng'ombe. Ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamesimama chini ya kibanda hicho. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya bluu amesimama karibu na ng'ombe yake akionekana kuwatunza au kuwafanyia ukaguzi.

Mkulima au mwanamume akitunza au kuvuna ndizi kwenye shamba la migomba anaonekana. Mwanamume huyu amesimama karibu na shine la mgomba ambalo lina mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva. Anaonekana akigusa au kukagua mkungu huo kwa uangalifu. Amevaa koti la rangi nyeusi juu ya fulana ya rangi ya dhahabu na suruali.

Banda la ufugaji wa ng'ombe lililojengwa kwa mbau na kuwezekwa kwa mabati katikati ya shamba lenye nyasi kavu linaonekana. Ndani ya banda hilo kuna ng'ombe mmoja amesimama akionekana akilishwa au kutunzwa. Mbele ya banda kuna chombo cha maji au chakula na pia kuna baadhi ya vifaa vya kilimo karibu.

Huu ni mmea wa ndizi, huku majani yake yakionekana kuwa yamekauka na kugeuka rangi ya hudhurungi ya manjano. Kuna majani mengine machanga ya kijani kibichi ambayo yanaonyesha kwamba mmea bado unakua licha ya ukame. Mandhari ya nyuma yanaonyesha msitu kuashiria kwamba mmea huu unapatikana katika eneo lenye miti mingi.

Mkulima akiwa ana tabasamu pana, ameimimina maziwa kutoka kwenye mtungi mmoja mkubwa wa chuma kwenye chombo kingine. Amevaa koti la rangi ya kahawia na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna mitungi mingi ya maziwa, akiashiria kuwa anafanya kazi katika kituo cha kukusanya au kusindika maziwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya mashambani, na kuna majengo na miti nyuma.

Hawa ni ngombe wengi wakiwa ndani ya zizi, baadhi ya ngombe hawa wamelala chini wengine wamesimama ,wote wakionekana kutunzwa vizuri . Kuna nyasi zilizotawanyika chini ambazo zinaawawezesha kuwa malisho yao na miundo ya chuma imetumika kuwatenganiasha.

Hili ni duka la maziwa usiku linaitwa Destiny Dairies, duka hili lina nembo ya ng'ombe na maandishi Destiny Dairies pasturized milk , kwenye duka kuna mashini ya kutoa maziwa na watu kadhaa wamesimama mbele yake wakisubiri huduma, mmoja wa watu amevaa koti lenye maandishi uhuru, kwa nyuma kuna mitungi ya maziwa ya rangi ya manjano ikiashiria shughuli ya biashara ya maziwa.

Hii ni shughuli ya biashara ya maziwa ambapo kuna vyombo vingi vya chuma vilivyojazwa maziwa vikiwa vimepangwa mbele ya duka mbele ya duka wanaume wawili wanaonekana wakishughulikia maziwa labda wakiyapima au kusafisha , duka hilo limepambwa kwa rangi ya kijani na kuna picha ya ngombe imechorwa juu ya mlango .

Miti ya ndizi, ndani ya uchafu kubwa inaonekana. Majani ya ndizi yanaonekana kuwa makubwa na yenye afya, yakiashiria kwamba mimea inakuwa vizuri. Chafu hii, inapaa iliyotengenezwa kwa vifaa vya uwazi ,labda plastiki au wavu ambayo inalinda mimea dhidi ya wadudu au hali mbaya ya hewa.

Hili ni shamba la ndizi lenye migomba kadhaa mbele kuna mikungu miwili mikubwa ya ndizi zilizoiva na zenye rangi ya njano, katikati yao kuna mkungu mwingine wa ndizi ambazo bado hazijaiva na zina rangi ya kijani, shamba lote linaonekana lenye mimea mingi ya migomba huku majani makubwa yakionekana, mwangaza wa jua unaonyesha kua ni mchana.

Huyu ni mwanaume ambaye ni mfugaji akikamua ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe. Mwanaume huyu amevalia suti ya buluu, amepiga goti chini na anatumia mikono yake kukamua maziwa ya ng'ombe ambayo yanaonekana yakidondoka kwenye ndoo nyeupe. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mfugaji mwingine anayefanya kazi kama hiyo.

Huyu ni mtu labda mwamamke akikamua ng'ombe wa maziwa. Amiketi chini akiwa amevaa kofia nyekundu na ameshika chuma jeupa ambacho maziwa yanatiwa ndani. Ng'ombe amefungua kwenye panda lililotengenezwa kwa miti. Na hii sehemu imeonekana kuwa katika mazingira ya mashambani.

Rundo za ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetanda kwenye mmea wake zinaonekana. Rundo hilo limefunikwa na majani makubwa ya mnazi wa ndizi. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na bado zinaonekana changa.

Hii ni shughuli kubwa ya kupakua au kupakia ndizi. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimewekwa chini. Malori mawili, moja la kijani na lingine la bluu yamepakia ndizi nyingine na wafanyikazi wanaonekana wakishughulikia kupakia au kupakua ndizi.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo imepangwa katika mistari na baadhi yao ina ndizi mbichi zikiwa baado hazijaiva. Ndizi hizo zimefungwa , zinawezekana ili kuzilinda na wadudu au ndege kuongeza kasi ya kuiva. Shamba linaonekana kuwa lenye rotuba na mimea ni refu na yenye afya ikionyesha utunzi mzuri.

Mkulima labda mwanamke amevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu. Amesimama katikati ya shamba la ndizi Kila upande wake kuna migomba iliyojaa ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani. Inaonekana kuwa yuko shambani na kuna majani mengi na ardhi ina matawi au majani yaliyoanguka.

Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wanaonekana wakiwa wamefugwa kwenye vibanda vyao, na kuna wafanyi kazi wawili waliovalia mavazi ya kujikinga, ambao wanakamua maziwa. Mmoja anatumia mashine maalum ya kukamua maziwa iliyounganishwa na ng'ombe wawili, huku mwingine anaonekana akimukamua mmoja kwa mkono. Maziwa yanatunzwa kwenye ndoo kubwa za chuma.

Huyo ni mwanamume ambaye ni mfugaji akimkamua ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume huyo amepiga goti chini na amevalia kofia ya buluu na nyeupe akitumia mikono yake kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ambaye yanaonekana yakidondoka kwenye ndoo ndogo ya chuma. Miguu yake imevalia boti nyeusi na ng'ombe amefungwa kwa minyororo kuonyesha mazingira ya kufuga.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo ni dogo na hazijakomaa jambo linaloonekana wazi kutokana na majani yake makubwa ya kijani kibichi. Imepandwa kwa safu na kuna njia za udongo kati ya safu hizo ambazo pengine zilitumika kwa ajili ya kupanda au kutunza mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo na umefinywa vizuri.

Shuguli ya usindikaji maziwa, katika kituo cha ukusanyaji maziwa, inaendelea, wafanyikazi wawili wamevaa kofia nyekundu na nguo za kazi wakiwa wanashugulika maziwa, mwanaume aliye mbele amevaa aproni na ame, anamwaga maziwa kutoka kwenye ndoo ya aluminiamu, kwenda kwenye chombo kikubwa cha kupimia, mwanaume mwingine amesimama karibu naye, nyuma yao kuna wafanyikazi wengine wanao subiri.

shughuli ya biashara au maandalizi ya ndizi ambapo watu kadhaa wanashughulikia migomba mikubwa ya ndizi changa wanaonekana. Migomba hio imewekwa chini na baadhi ya watu wanachambua au kupanga ndizi zikiashiria kuwa zimetolewa shambani na sasa zinaandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Hili ni bakuli la kioo likiwa na maziwa yaliyoganda au mtindi. Mtindi huu unaonekana una uvundo mweupe ndani yake ambao unaonyesha jinsi mtindi huu ulivyokuwa safi. Pia inaonekana ina maji meupe ambayo yamemwagika kwa sehemu ngumu.

Mchakato wa kukamua maziwa kwa kutumia mashine ilunaendelea. Kuna kiuno cha ng'ombe na chuchu zake na mashine maalum inayotumika kukamua maziwa. Maziwa yanaonekana yakitiririka kutoka kwa chuchu. Kuna waya au mabomba ya manjano yanayoonekana yakiunganishwa na mashine ya kukamua.

Mtu au watu wawili wakikoroga mchanganyiko ndani ya bakuli kubwa ya chuma wanaonekana. Mchanganyiko huu unaonekana kuwa uji mzito au kinywaji kingine. Kuna vijiko viwili vikubwa vya mbao, moja ikitumika kuchanganya mchanganyiko na jingine likiwa ndani ya bakuli. Mkononi mwa mtu mmoja kuna pete ndogo ya dhahabu.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo ni michanga, bado haijakomaa na ina majani makubwa ya kijani. Udongo inaonekana kuwa huru na safi. Safu za migomba zimepangwa kwa umbali unaofaa na kwa mbali kuna mstari wa miti inayoelekezwa mpaka wa shamba.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa na rangi nyeusi ukishika ndizi iliyo menyu, kando yake kuna ndizi zingine ambazo bado hazijamenywa na zimetengenezwa kwa ajili ya kupilwa zote ziko kwenye chombo cha chuma labda sinki.

Hili ni shamba la migomba ambayo ni mimea inayozalisha ndizi. Safu za migomba zimepangwa vizuri na kuna udongo mwekundu chini. Migomba mingi ina ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Baadhi ya migomba inaonekana kuwa na matawi makubwa yenye majani mengi, huku mengine ikiwa na ndizi zilizo tegemea juu.

Kundi la watu hasa wanawake wakishirikiana katika maandalizi ya chakula wanaonekana, watu hawa wamesimama chungu kikubwa cha chuma kinachoweza kuwa na chakula au maji, wanawake hawa wanashikilia sahani bakuli na vyombo vingine vya chakula kinachoonekana kuwa kinatengenezwa, mwanamke mmoja anashikilia bakuli la plastiki ya rangi ya kijani na ndani yake kuna chakula huku wanawake wengine wakishikilia bakuli la plastiki wazi lenye chakula ndani yake.

Huyu ni mkulima au mtaalamu wa mifugo akimnyunyizia dawa ng'ombe kwa kutumia dawa ya kulinda dhidi ya kupe na magonjwa mengine . Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo suti ya njano , kofia na barakoa akitumia chombo maalum cha kunyunyizia chenye chapa farmate nyuma ya mgongo . Ng'ombe mweusi na mweupe amefungwa katika boma la mbao akipokea dawa hiyo usoni na sehemu nyingine za mwili wake.

Hawa ni wanaume wawili wakifanya biashara ya maziwa katika eneo la mashambani . Mmoja ameshika ndoo akimimina maziwa kwenye chupa kubwa za alumini zilizowekwa kwenye mkokoteni . Mkokoteni huo unaovutwa na pikipiki unatumika kusafirisha maziwa kutoka kwa wakulima hadi kwa wateja au kituo cha kukusanyia maziwa.

Huu ni musanyiko mkubwa wa migomba ya ndizi changa ambayo bado haijaiva ikiwa imepangwa kwa utaratibu. Kila shina la ndizi limebeba ndizi nyingi sana zikiwa zimeungana kwa pamoja na zote zikiwa bado na rangi ya kijani. Hali hii inaweza kuashiria kuwa mazao hayo yametayarishwa kwa ajili ya usafirishaji kuenda sokoni au kwa ajili ya kusindika.

Mwanaume ,akiwa amebeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani anaonekana. Mwanaume huyu, anaonekana akitabasamu akionyesha nguvu na furaha anapofanya kazi yake. Mbele yake kuna lundo jingine la mikungu ya ndizi. Mandhari inaonekana katika soko au eneo la biashara kwa kuwa kuna vibanda na watu wengine nyuma yake. Upande wa kulia, kuna sehemu ya gari na mbali zaidi kuna majengo yanayofanana na vibanda vya soko.

Huyu ni kijana amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Amesimama akiwa ameelemea kwenye nguzo au shina la mti. Nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi ikionyesha kuwa wako kwenye shamba la ndizi. Kijana huyo amevaa fulana ya kijivu na suruali ya jeans .

Ng'ombe wawili wamelala na kupumzika kwenye nyasi na ardhi kavu, wakionyesha utulivu na amani katika mazingira ya mashambani, ng'ombe mmoja mwenye rangi ya kahawia na madoa meupe amevalia kengele shingoni ikionyesha utamaduni wa ufugaji katika maeneo fulani.

Banda la kisasa la kufuga ng'ombe wa maziwa linaonekana. Ng'ombe wamepangwa kwa safu ndefu na wanakula malisho kutoka kwenye vyombo maalum. Wamefungwa kwa njia maalum ili waweze kulavizuri. banda hilo linaonekana kuwa kubwa na lina nguzo za chuma zinazobeba paa na pia kuna watu wawili wanaosimama au kutembelea banda hilo, mmoja wao yuko karibu na safu ya ng'ombe na mwengine mbali.

Hawa ni ngombe weusi na weupe akikamuliwa maziwa na mashine ya kukamulia maziwa . Mashine hiyo ambayo ina mabomba ya chuma inaunganishwa kwenye chuchu za ngombe ,ngombe mwingine anaonekana nyuma akiwa anashirika katika mchakato huo. Mazingira yakionyesha kuwa wako ndani ya eneo la kufunga na kukamulia maziwa.

Huu ni mkungu wa ndizi zikiwa zimeiiva na kuwa rangi njano, ndizi hizi zinaonekana kuwa na ukubwa wa kutosha na zimeuganishwa pamoja kwenye shina moja, hizi ndizi zinaonekana kuwa karibu na inaweza kuwa zinawakilisha kama tunda au chakula.

Hili ni shamba la mahindid ambapo mimea ya mahindi imekua na ina machani mapana na mahind mabichi, mahindi hayo bado ni machanga bado yanaonekana kuwa na aya na ardhi inaonekana kuwa na rotuba, mandari ya nyuma inaonyesha miti mingine ikionyesha mazingira ya shamba na mti wa kipekee unaonekana katikati ya shamba.

Hili ni kundi la watu wakijishughulisha na kazi ya kusindika mazao ya kilimo labda karanga au maharagwe nje ya nyumba . Mazao hayo yametandazwa ardhini kwenye turubai tayari kwa matayarisho zaidi . Kuna watu kadhaa kwenye picha baadhi wakiwa wameketi chini huku wengine wamesimama ishara ya ushirikiano katika kazi . Mtu mmoja anaonekana akitumia fimbo ndefu.

Hili ni shada la ndizi mbichi zikiwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi ni za kijani zikiashiria kuwa bado hazijakomaa na zimechunwa tayari kuliwa. Majani ya mti wa ndizi inaonekana kwa juu na pembeni yakizipa ndizi hizi kivuli na kinga ya asili.

Hii ni miti mingi ya ndizi. Mengine ikiwa mirefu na mengine ikiwa mifupi na ina majani makubwa na mabichi. Nyuma ya miti hiyo kuna msitu mnene wa kijani uliyojaa miti na mimea mengine. Mandhari yote inaonekana kuwa ya asili na inanyesha uoto wa kitropiki na rotumba.

Huyu ni mkulima ambaye amevaa kofia iliyotengenezwa kwa nyeusi akiwa amesimama shambani lake la mahindi anashika kunzi la mahindi ambalo linaonekana bado lina majani yake, akitabasamu kwa furaha, mimea ya mahindi imekomaa na iko tayari kuvunwa, jambo linaloashiria msimu mzuri wa mavuno.

Hili ni shamba la ndizi, ambapo mimea ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri na kuna majani mengi ya kijani. Ardhi ya shamba ni nyekundu, na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ya ambao unapitisha maji na pia kuna plastiki iliyowekwa juu ya mimea ili kuzuia magugu.

Huyu ni mkulima akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi wenye ndizi bado mbichi . Anatumia mti mrefu kushikilia na kuunga mkono mti wa ndizi ili usivunjike chini ya uzito wa ndizi hizo . Eneo linaonekana kama shamba likiwa na miti mingi na mimea karibu na baadhi ya ua la mbao linaonekana kwa umbali .

Huu ni mkungu mzima wa ndizi zikiwa zimeiva na zina rangi ya manjano iliyo kolea. Ndizi hizi ni ndogo na zimepangwa kwa mafungu mengi kwenye shina moja. Zinaonekana kuwa ndizi za aina ya fulani maalumu. Mkungu huo unashikiliwa na watu ingawa mtu mwenyewe aonekana jambo ambalo linaashiria kuwa mkungu huo ulivunwa hivi karibuni kutoka kwa mti.

Hii ni shughuli ya ukusanyaji wa maziwa ambapo kuna lori kubwa la kusafirisha maziwa lililosimama karibu na jengo , watu wawili labda wakulima au watu wa huduma wako karibu na maziwa yaliyomo ndani ya makopo makubwa ya alumini mwanaume mmoja akiwa amevaa kofia anasubiri kupakia maziwa kwenye lori lililo mbele yake .

Hili ni kundi la watu wakisimama karibu na ng'ombe wawili waliolala ndani ya banda. Watu hao wanaonekana wageni au watazamaji wakichunguza kwa umakini ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Banda lenyewe limejengwa kwa mbao na bati likiwa na sehemu za kulisha ng'ombe.

Hili ni kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wanakula nyasi. Ng'ombe hao wamesimama karibu na rundo la nyasi ambalo limewekwa katikati ya tairi kubwa kama chombo cha kuliishia. Nyuma ya ng'ombe, panaonekana kuna banda au ghala la kulishia mifugo ,ishara ya shughuli za ufugaji. Mazingira yanaonekana ni eneo lenye nyasi za kijani kibichi na miti.

Huyu ni mwanamke akichagua ndizi za kuuza ,zikiwa zimetengenezwa katika mafungo mengi makubwa baadhi yakiwa yameiva na mengine bado mabichi. Mandhari inaonyesha eneo la soko, ambapo wafanyabiashara wengine na wateja wanaonekana kwa mbali. Wafanyibiashara hawa wamevalia mavazi ya kawaida na wanashughulikia bidhaa zao, na kuna bidhaa zilizowekwa kwenye meza.

Huyu ni mtu akikamua ngombe akitumia ndoo kubwa ya chuma. Mtu huyu ameketi chini ya ngombe, karibu na chuchu akifanya kazi hiyo kwa mikono, ndoo anoyoitumia inaonekana imejaa maziwa, haya ni mazingira yanayo onyesha banda la ngombe, na sehemu ya sakafu, inayo onyesha uchafu labda mkojo au maji, ikionyesha mazingira ya kawaida ya kazi za shambani.

Huyu ni mtu labda daktari au mtaalamu wa maziwa. Akimimina maziwa yaliyochujwa kwenye mashine maalum ya kusindika. Ameshika ndoo ya chuma akimimina maziwa ndani ya mashine kubwa ya chuma. Jambo linaloashiria usindikaji wa maziwa kwa kiwango cha kibiashara. Amevalia koti jeupa na kofia ya nywele. Akizingatia usafi na karatasi ya kuchujia inaonekana juu ya mashine.

Huyu ni mwanamke amesimama katika shamba la migomba huku akitabasamu kwa furaha. Mwanamke huyo amevaa fulana nyeusi na sketi, akionyesha utambulisho wake kama mkulima. Migomba mikubwa yenye majani mapana na ni ngumu imejaa katika shamba, ikionyeshwa udongo vyenye rutuba. Nyuma kunaonekana paa la nyumba ikionyesha kuwa shamba hili linaweza kuwa karibu na makazi.

Huu ni mkungu wa ndizi ambao bado ni mbichi ukiwa umefungwa kwa uangalifu ndani ya mfuko wa glue wa plastiki. Mfuko huo hutumika kulinda ndizi kutokana na wadudu, magonjwa na hali ya hewa na pia husaidia katika mchakato wa kuiva kwa matunda. Ndizi zimefungwa vizuri zikielekeza juu na chini huku majani ya mti wa ndizi yakizunguka mandhari yote.

Hili ni shamba la ndizi, huku miti mingi ikiwa imekauka na mengine bado ni mibichi. Migomba iliyokauka ina rangi ya kahawia na manjano, ikionyesha kuwa imemaliza mzunguko wake wa maisha au imeadhiriwa na magonjwa. Migomba mingine iliyo na majani ya kijani inaonekana bado inastawi, ikionyesha mchanganyiko wa mimea ya zamani na mpya.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa mavazi ya kijani akimkamua ngombe , mwanaume huyu amepiga magoti karibu na ngombe na anatumia mikono yake kumkama akielekeza maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa sakafuni , ngombe anaonekana akiwa ndani ya zizi na mandhari yote inaonyesha mazingira ya shamba au kilimo cha kisasa.

Huyu ni mwanasayansi ambaye amevaa koti jeupe la mahabara akifanya jaribio la kisayansi, mbele yake kuna chupa na vikombe vidogo vyenye majimaji na anaonekana akichanganya huku akipima kemikali fulani, jaribio hili linaweza kuwa linahusiana na utafiti wa bora wa bidhaa ama majiribio ya kisayansi yakimsingi.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa na kidole gumba kinachoonekana kushika ndizi, ndizi hii imekatwa katikati ikionyesha upande wake wa ndani ambao bado ni mbichi rani ya ndani ya ndizi ni nyeupe na ina mistari huku maganda yakiwa bado ya kijani.

Hii ni miche ya ndizi iliyopandwa katika mifuko ya plastiki mieusi ikiwa imepangwa kwa mstari mmoja nadhifu miche hii bado ni michanga ikiwa na majani machanga na mabichi yakiwa yamefungwa na kuonyesha afya nzuri , mstari wa miche unaonekana kuendelea mbali na hii inatoa hisia ya uzalishaji wa mimea kwa wingi.

Huyu ni mwanamke aliyesimama karibu na mchi wa ndizi akishika mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado ni mbichi . Mwanamke huyu anaonekana mwenye umri mkubwa na anajihusisha na kilimo akionekana akijigamba kwa mavuno yake , mkungu wa ndizi ni mkubwa na umejaa ndizi , jambo ambalo linaashiria mafanikio na rotuba ya shamba .

Huu ni mkungu mzito na mnene wa ndizi mbichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wake . Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi ikionyesha kuwa bado hazijaiva . Mti wa ndizi wenye majani makubwa na mapana unaonekana wazi . Chini ya mti ardhi imefunikwa na majani makavu ya ndizi na nyasi ishara ya shamba la ndizi.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kama mwanasayansi akifanya jaribio la kisayansi ndani ya maabara , amevalia koti jeupe la maabara na kofia ya nywele akichanganya kiowevu kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki hadi kwenye bilula ya kioo iliyo na kiowevu cheupe , anafanya kazi kwa umakini mkubwa na mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vingine vya maabara.

Hili ni shamba la mahindi lililokauka. Majani ya mahindi yamegeuka kuwa kahawia na yamekunjana, yakiashiria kuwa msimu wa mavuno umekwisha. Hali hii inaweza kuwa imesababishwa na ukame au kukosa mvua ya kutosha.